Hapa ni sehemu ya kunawa mikono kwa kutumia maji na sabuni. Mfereji yatiririka maji na pia watu waliomo huku wako kwenye shughuli ya kusafisha mikono yao wakiwa wamevalia barakoa ili kuepuka janga lolote litakalotokea.

Hawa ni matabibu ambao wanashughulikia watoto wachanga waliozaliwa wanaonekana kuwa kwenye chumba cha watoto kuzaliwa, wanapima mizani ya watoto huku wakiwekwa kwenye joto la stima ili waendele kuishi.

Hili ni janga la mafuriko ambayo yametokea. Mtu amebeba mizigo yake kwa kutumia boti ili kupeleka maeneo yaliyo salama. Amebeba godoro, begi, na pia vitu vya kukalia kwenye kiti. Hapa

Hii ni janga ambayo imetokea ya nyumba kuporomoka , linaonekana lilikua jengo kubwa sana ,ambalo lilikua na maghorofa kadhaa lililoporomoka na maafisa wa usalama na wale wa kusaiodia wamo hapo wakisaidia kuokoa vifushi vilivyo zamia huko.

Mzee anayepewa chanjo, kwenye mkono wake wa kushoto upande wa mabega, yeye anaoenkana kuwa na maumivu zaidi huku akiwa amevalia barakoa.

Hawa ni wamama wajawazito wanne wanao walio kwenye shughuli Kwa mkunga anaye washughulikia mambo yao ya uzazi. mmoja wao amelala chini huku akishughulikiwa afya yake wengine wameketi kwa viti wakigonja zamu yao ifike.

Huu ni wakati wa mvua mwingi. Mafuriko yametokea na watoto wanasaidiwa kuvuka waende shule. Shule lenyewe limelowa maji hadi mbuzi wanakaa kwenye lango la darasa.

Hawa ni viwavi jesho wanavamia shamba la mahindi, wanakula mahindii na kuharibu sana, wako na tabia ya kukula mimea mingi sana hadi zikaisha kabisa.

Hapa ni hospitali ambayo kuna mama amejifungua ametembelewa na wanasiasa wa kiume waziri wa zamani wa afya Bi Nakumita akiwa na gavana wa Narok bwana Ndutu pia ako na wananchi wengine na askari anayelinda usalama pia anaonekana kuwa wa jamii wa kimaasai